Mashabiki wa timu kuu ya Kenya inayojulikana kama Gor Mahia wanaonekana wakishabikia timu lile inapocheza. Mmoja wao akiwa ameshikilia kikoi kilichoandikwa Gor Mahia na mwingine ameshikilia kifaa kilicho na moto.

Rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta anaonekana amesimama mbele ya watu huku ameshikilia Biblia. Kando yake kukiwa na jaji mkuu na nyuma yake kukiwa pia na watu kadhaa.

Mwanamke aliyevalia sare za kazi anaonekana akitabasamu huku akitumia kompyuta lake mbele yake kukiwa na wafanyikazi wenzake. Pia tunawezaona kompyuta zingine karibu naye.

Watu kadhaa, wanaonekana wakiwa wamekaa kwenye viti vya Huduma Centre. Viti vingine vinaonekana vikiwa bila watu. Kwa karibu, tunaeza waona watu ambao wamekaa wakihudumiwa na wahudumu ambao wote wana kompyuta.

Watu kadhaa wanaonekana wakishabiki. Wengine wao wameinua mikono yao juu , mwingine anapuliza filimbi. Mbele tunamwona mwanamke aliyevakia shati iliyoandikwa Kenya na bendera ya kenya ikidhibiti kuwa anashabikia timu ya Kenya.

Kundi la watu tofauti tofauti linaonekana likiwa limepanga mstari ili kuhudumiwa. Pale mbele tunaona maandishi yanayosema Huduma Centre JPO Nairobi. Pia tunawaona watu wengine wameketi chini.

Mchezaji wa mchezo wa kukimbia aliyevalia shati nyekundu iliyoandikwa Kenya anaonekana akiwa ameruka juu hewani huku walio kando yake wakimshabikia.

Mtu fulani ambaye ameshika kitabu kadogo na rangi ya bluu anaonekana amesimama. Nyuma yake kunaonekana kuna gari nyeusi na pia gari nyeupe, pia kunaonekana kuna miti mingi.

Haya yakiwa ni maeneo ya huduma, Kenya. Tunaweza waona watu kadhaa waliovalia sare zinazofanana, wakiwa wameketi kwenye kiti, huku wakiwa wanawahudumia wakenya.

Kundi la wanasiasa waliovaa suti za kupendeza linaweza kuonekana likiwa linasimama pamoja kinasa sauti zikiwa karibu na wao nyuma yao kuna jengo lililoandikwa Kenya.

Jaji mkuu, Martha Koome, anaonekana akiwa anamuongelesha rais William Ruto kwenye ikulu kuu ya Kenya. Huku kando tunaweza muona mti mdogo.

Daktari William Samoi Ruto anaweza kuonekana, amekalia kiti huku akiandika kitu kwenye karatasi. Kwa mbali tunaweza waona watu wengine wakiwa wamesimama.

Wachezaji mbalimbali wanaonekana waking'ang'ania mpira uliojuu hewani. Baadhi yao wakiwa wamevaa sare nyekundu nao wengine wakiwa wamevaa shati za manjano. Kwa mbali tunaweza waona mashabiki wakiushabikia mpira ule.

Watu watatu wanaonekana kwa karibu. Wawili wao wamevalia nguo nyekundu zilizoandikwa Kenya na kuchorwa bendera ya Kenya usoni mwingine wao akiwa amevalia shati nyeupe pia ikiwa na bendera na jina ya Kenya.

Daktari William Samoei Ruto aliyevalia suti ya samawati anaonekana akiwa amesimama na aliyekua naibu wake Gachagua. Pia tunaweza muona Martha Koome, nyuma yao kukiwa na bendera ya Kenya.

Wafanyikazi wa asili ya kike na kiume, wanaweza kuonekana wamevalia sare nyeupe, zinazofanana, wakiwa nje ya jengo kuu la Kenya la Huduma Kenya.

Kundi la watu kadhaa, linaonekana likiwa limeshika likiwa limeshika mabango yaliyoandikwa PNU Kazi Iendelee. Mmoja wa wale watu amevalia fulana nyeusi na mwingine akavalia shati nyeupe.

Wachezaji wawili wanaonekana wakiwa wanang'ang'ania mpira. mchezaji aliye na mpira amevalia shati nyeusi ilioandikwa Kenya na lina nambari kumi na nne. mchezaji huyo mwingine amevalia zare ya kijani iliyoandikwa nambari kumi na mbili mgongoni.

Wanasiasa wa tengo la ODM, wanaweza kuonekana wakiwa wamevaa kofia zinazofanana, huku wamekusanyika pamoja mmoja wao akiwa na kipaza sauti akizungumza.

Wachezaji kadhaa wanaonekana waking'ang'ania mpira fulani yenye rangi nyekundu na nyeupe. Anayechapa ule mpira amevaa shati jekundu kando yake kukiwa na wachezaji ambao wamevaa shati za manjano. Mmoja amevaa shati iliyoandikwa nambari kumi na tisa, mwingine ishirini na moja. Mle kando tunaona watu kadhaa ambao wanaona ule mpira.

Haya yakiwa ni maeneo ya huduma Kenya tunawezawaona watu kadhaa waliokalia viti wakiwa wanawahudumia wakenya waliopanga foleni ndefu ndefu.

Wanaume watatu walio na shati zilizoandikwa Kenya wanaonekana wakiwa wanatabasamu kwa ushindi huku nyuma yao kukiwa na mashabiki wengi wanao washabikia.

Mashabiki wanaonekana wakishabikia timu yao ya kenya huku wengi wao wakiwa wameshikilia bendera ya kenya. Wengine pia wameinua mikono yao juu hewani huku wakishabiki.

Wachezaji wawili wanaonekana wakinga'nga'nia mpira kwenye uwanja. Mchezaji mmoja amevalia sare ya bluu iliyoandikwa Betika na mwingine amevalia sare ya manjano . Nyuma yao kukiwa na watu wengine na bango iliyoandikwa Betika.

Mwanamume aliyevalia kofia jeupe na koti la samawati, shati nyeupe anaonekana akihudumiwa na mwanadada fulani katika ofisi ya Huduma Kenya.

Timu mbili za wanadada. Timu ya kwanza ikiwa imevalia sare ya kijani ingine sare nyeupe inaonekana iking'ang'ania mpira ulio wa manjano hewani. Kwa mbali tunawaona mashabiki wao wakishabiki.

Haya yakiwa ni maeneo ya Huduma Kenya, tunaeza waona watu wawili waliovalia sare zinazofanana, wakiwa wameketi kwenye viti wakitumia kompyuta zao.

Wachezaji wanaonekana waking'ang'ania mpira. Baadhi yao wakiwa wamevalia sare ya kijani na wengine sare nyeupe. Kwa mbali tunaezaona maandishi yaliyosema Kenya Premier League na pia mashabiki.

Kando la barabara la lami ambapo gari zinapita. Tunaweza kuona kuwa taka za aina tofauti tofauti zimetupwa na kuchafua barabara yenyewe.

Wachezaji wa timu mbili tofauti tofauti. Timu ya kwanza ikiwa imevalia shati nyekundu iliyo na maandishi yasiyoonekana vizuri na timu ya pili iliyovalia sare ya manjano, wanajaribu kung'ang'ania mpira huku mashabiki wakishabikia mpira ule.

Mashabiki wengi walio katika uwanja mkuu wa Nyayo, wanaonekana wakiwa wamevalia shati nyekundu zilizoandikwa Kenya mgongoni. Pia mmoja wao anaonekana akiwa amevalia ya kijani.

Kundi la watu linaonekana likishabikia timu yao, huku wametabasamu. Baadhi yao wakiwa wamejifunga bendera ya Kenya kwenye shingo na wengine wameshikilia kwenye mkono, ishara kuwa wanashangilia timu ya Kenya.

Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wanaandamana huku mmoja wao ameshikilia bango kubwa lililoandikwa Raila, Kalonzo 2017. Huku kwa mbali tunawezaona miti mirefu ya kijani.

Mashabiki wengi wanawezaonekana wakiwa wamesimama ili kushabikia timu yao ya kandanda. Wengine wamevalia sare za samawati ingawa wengine wamevalia sare nyekundu zilizoandikwa Kenya.

Haya yakiwa ni maeneo ya Huduma Kenya. Tunaeza waona watu kadhaa waliovalia sare zinazofanana wakiwa wameketi kwenye viti huku wakiwahudumia wakenya.

Wachezaji wa timu fulani, wanaonekana wakiwa wamekusanyika pamoja ili kuzungumza. Wachezaji wale wamevaa sare ya samawati. Kwa mbali tunaweza ona mashabiki wao wakiwashabikia.

Mashabiki kadhaa wanaonekana wakiwa wanashabikia timu yao ya kenya ,huku mmoja wao ameinua juu bendera ya kenya. Wengi wao wamevalia shati nyekundu zilizoandikwa kenya.

Watu kadhaa wanaonekana wamekalia viti kwenye benki, huku wengine wakiwa wamesimama kwenye kaunta ili kuhudumiwa na wafanyikazi wanaofanya kazi kwenye benki. Kando pia tunaweza ona kuna watu wengine ambao wanaenda baada ya kumaliza shughuli zao kwenye benki.

Daktari, William Samoe Ruto anaonekana amesimama huku amevalia shati jekundu akiwa ameinua mikono yake juu akishabikia timu yake ya kenya. Kando yake akiwemo Raila Amolo Odinga.

Watu kadhaa ikiwemo daktari, Sonko na Watetu, wanaonekana wakiwa wamevalia sare nyekundu na pia kofia nyekundu huku wameketi kwenye viti wakizungumza.

Wachezaji wa timu mbili tofauti za kandanda. Timu ya kwanza ikiwa imevalia sare ya kijani, ya pili ya manjano wanaonekana wakimenyana uwanjani. Kwa mbali tunaweza waona mashabiki kwa wingi wakishabikia mchezo ule.

Haya yakiwa ni maeneo ya Huduma Kenya, tunaweza muona mwanaume aliyevalia shati nyeupe akiwa anamhudumia mkenya aliyevalia kofia nyekundu.

Watu kadhaa akiwemo mwanamke aliye mbele wamepanga foleni ili kuhudumiwa. Anayewahudumja ni mwanamke aliyevaa koti jeusi. Kwa mbali tunaeza mwona mwanapolisi anayepita.

Wachezaji wasaba wa timu ya bandari FC, waliovalia jazi ya samawati wanaweza onekana wakishabiki na kusherehekea baada ya ushindi wao.

Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wameketi kwenye viti katika ofisi za huduma Kenya. Pia tunawezamuona mwanadada aliyevalia sare iliyoandikwa huduma Kenya. Kando yao kukiwa na wengine wanaotumia komputa.

Mashabiki wengi wa timu kuu ya Kenya ya Gor Mahia, wanaonekana wamevalia shati za rangi kijani, huku wakishabiki kwa pamoja. Pia kuna mtu aliyevalia sare nyeupe akiwa ameshika bango kubwa.

Kwa karibu tunaeza waona wanaume wawili, ambao wameshikilia kalamu wakijaza fomu fulani. Kwa mbali tunaweza ona pia kuna wanawake, ambao pia wanafanya kazi sawia.

Haya yakiwa ni maeneo ya Huduma Centre. Tunawaona watu kadhaa waliovalia sare nyeupe zilizo na kola nyekundu wakizungumza, wengine wakiwa wanatumia kompyuta zao.

Timu lililovaa jazi ya samawati linaweza kuonekana likisherehekea baada ya ushindi, kikombe walichokishinda wanakiinua juu juu. Kwa mbali tunaweza waona mashabiki wao.

Kundi la mashabiki lililovaa shati ya manjano iliyoandikwa Tusker wanaonekana wakishabikia timu yao kwa kuinua mkono juu. Mwanaume aliye mbele kabisa anaonekana akiwa pia amevalia karatasi mkononi zilizoandikwa Tusker.

Mchezaji aliyevalia shati nyekundu lililoandikwa betika anaonekana akishangilia. Kando yake kuna mwingine ambaye amevalia shati ya samawati. Kwa mbali tunawezaona viti na watu wengine.

Watu kadhaa ikiwemo mtoto mchanga wanaonekana wakiwa ndani ya ofisi iliyo na kompyuta na makaratasi yaliyo wekwa kwenye kabati pia kunaweza onekana ubao wa kuandikia.

Tanki ya rangi nyeusi inaonekana imesimamishwa na chuma fulani ikiwa limeekwa ndani ka nyumba. Kando yake pia kuna onekana kuna pipa la takataka ndogo la rangi nyeusi.

Kundi la watu kadhaa linaonekana likiwa pamoja. Watu hawa wamevalia kofia zinazoandikwa KYC yaani Kenya Africa National Union . Kwa mbali tunaona picha ya jogoo aliye na rangi nyekundu na ya kijani.

Haya yakiwa ni maeneo ya huduma, Kenya. Tunaweza waona watu kadhaa wamepanga foleni, uku wakiwa wanahudumiwa, ili kupata huduma namba.

Jengo la The Supreme Court of Kenya linaonekana. Pia kuna maandishi kama vile SCC Blog na The Supreme Court of Kenya na maandishi mengine mengi.

Wachezaji wawili wanaonekana wakiwa wanamenyania mpira. Mchezaji mmoja akiwa amevalia sare nyeupe huku mwingine akiwa amevalia sare nyekundu iliyo andikwa betika. Nyuma yao kuna wachezaji wengine ambao wanawafuata.

Watu kadhaa wanaotoka kwenye jengo fulani lililoandikwa Department of Migration Services Passport Control Office nje ya jengo hilo pia kunaonekana kuna askari aliyevalia barakoa.

Mwanamke shabiki wa timu ya Bandari FC anaonekana kuwa amevalia shati iliyoandikwa Bandari FC na pia kushika kikoi juu juu kilichoandikwa Bandari FC. Nyuma yake pia tunaona wachezaji wa timu ile.

Timu fulani ya watu kadhaa inaonekana ikishabikia kikombe chao baada ya ushindi. Tunaona pia mpira umeinuliwa juu wa rangi ya manjano. Wamevaa shati za manjano na kijani.

Kundi la mashabiki wengi walio valia nguo nyekundu zilizo andikwa Kenya wanaonekana wakiwa kwenye uwanja mkuu wa nyayo stadium huku wakishabikia timu yao ya Kenya.

Wachezaji saba wa mchezo wa kukimbia wanaweza kuonekana wakimenyana uwanjani, moja wao akiwa na shati lililoandikwa Kenya. Kwa mbali tunaeza waona mashabiki wameketi wakishabikia watu wale.

Wafanyikazi kadhaa wanaweza kuonekana wamevalia sare nyeupe zinazofanana katika ofisi ya Huduma Kenya huku kuna watu wamepanga foleni ili kuhudumiwa.

Watu kadhaa waliovalia shati zinazofanana, zilizo za rangi nyeupe, wanaonekana wakiwa wamekaa nje ya ofisi ilioandikwa the judiciary tribunals.

Wachezaji wa timu moja ya kandanda waliovalia sare nyeusi wanaonekana wakisherehekea kwa kuinua mikono yao ju baada ya ushindi. Kwa mbali tunaweza ona mashabiki wao.

Haya yakiwa, nimaeneo ya huduma: Kenya. Tunaweza waona watu kadhaa waliovalia sare zinazofanana wakitumia Computer na pia wahudumia watu wa Kenya.

Mtu aliye katika chumba liliozingirwa na vioo vya glesi, anaonekana amevalia koti la samawati na tai huku akitumia kompyuta. Nje ya chumba kile kuna mtu mwingine pia.

Mashabiki wengi wanaonekana wakiwa wameketi kwenye viti huku wakishangilia timu yao. Wengine wao wamevalia shati nyekundu zilizoandikwa KDF ikiwa na maana kuwa timu lilie ni la KDF.

Kundi la watu wengi linaonekana likiwa limekusanyika kwenye uwanja wa Nyayo Stadium , huku mtu ambaye amevaa kofia lililoandikwa KDF na ameshikilia kikombe kilichoandikwa Gor Mahia akionekana kwa karibu.

Daktari William Samoei Ruto anaweza kuonekana amesimama huku ameshikilia Bibilia kwenye mkono. Kando yake naweza mwona bibiye na pia kando mwingine tunaweza mwona Martha Koome. Nyuma yake, kuna watu wengi.

Watu wa tengo la huduma Kenya wanaweza kuonekana wakiwa wamekaa chini kwenye viti huku wakiwahudumia wakenya waliopanga foleni ili kukuja kuchukua barua za police abstract .

Jaji mkuu wa Kenya, Martha Koome, anaweza onekana amelishikilia bibilia mkononi huku watu wengine wakiwa nyuma yake. Pia, bendera ya Kenya inaweza onekana.

Kundi la watu, linaonekana likishabikia kwa kuinua mikono yao juu. Baadhi yao wanaonekana wameliinua bendera la Kenya juu. Wengine wamevalia shati zilizoandikwa Tusker .

Wafanyikazi kadhaa waliovalia sare zinazofanana wanaonekana wakiwa wameketi katika ofisi za Huduma Kenya huku wakiwahudumia wakenya kupitia kompyuta.

Watu kadhaa waliovalia sare zinazofanana nyeupe wanaonekana wamesimama kwenye ofisi kuu za huduma Kenya huku wakihudumiwa na watu walio humo.

Mwanadada, aliyevalia shati nyekundu, na kuvalia bangili ya Kenya mkononi, anaonekana. Nyuma yake kuna wanadada wengine ambao wamevalia kofia zilizoandikwa tuko pamoja. Pia kwambali tunaweza waona wanaume.

Watu kadhaa wanaonekana wakishabiki wakiwa wameinua mikono yao juu, wengine wao wamevaa shati yenye rangi mbili, ya nyeupe na buluu. Wengine pia wamevaa shati nyeusi na zingine za nyeupe na nyekundu.

Tunaweza mwona, daktari Wiliam Samoe Ruto, akiwa amevalia suti ya kupendeza. Anapotoka kwenye jengo kuu la Supreme Court Kenya , huku amefuatwa na afisa wa polisi.

Kundi la watu inaonekana likiwa kwenye uwanja mkuu wa Kenya wa Nyayo Stadium. Tunaweza ona mwanaume mweupe na pia kando yake kukiwa na mwanaume aliyejifunga bendera ya Kenya kichwani.

Watu wawili wanaonekana wakihudumiwa. Mle ndani tunaona maandishi kama vile huduma Kenya na postpay jina mpesa linajitokeza vizuri na pia kuna maandishi yanasema no transaction without an original ID .

Watu wengi wanaonekana kua wamekusanyika pamoja mmoja wao akiwa amemshikilia bango ndefu lililo andikwa Al Azizia FC kumaaniasha kuwa hawa ni mashabiki wa timu fulani. Kwa mbali tunaweza ona miti ya kijani.

Watu wawili wa timu mbili tofauti, timu ya kwanza ikiwa imevalia sare ya samawati na ingine ya manjano, wanaonekana wakimwenyania mpira ulio juu hewani. Huku kwa mbali tunaweza waona mashabiki.

Wachezaji waliovalia sare za manjano, wanaonekana wakishabiki na kuinua mikono yao juu huku kuashiria ushindi mashabiki wao wakiinua mikono juu ili kuwashabikia.

Wafanyikazi kadhaa, waliovalia sare za kufanana wanaonekana wakiwa katika ofisi za huduma Kenya. Wanaonekana pia wazitumia kompyuta zao huku mkwabua wao akiwaongelesha.

Watu kadhaa waliovalia sare zinazofanana nyeupe wanaonekana wakiwa wamekaa kwenye viti huku wakiwahudumia wanakenya ambao wamekuja katika ofisi za Huduma Kenya.

Timu ya wanadada iliyovalia sare ya samawati, inaonekana kuwa, imekusanyika, pahali pamoja ili kuzungumza. Kwa mbali pia tunaezaona mashabiki wakiwa wameketi vitini.

Bango iliyo na rangi nyeupe na ya kijani inaonekana ikiwa na maandishi tofauti tofauti kama vile The Judiciary, The State of the Judiciary and Administration of Justice.

Kwa umbali kunaonekana kukiwa na miti na gari zinazopita njiani . Pia watu kadhaa wanonekana wakitembea wakielekea upande mmoja. Kwa karibu unaweza ona taka ambazo zimetupwa kwenye njia.

Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wamepanga mstari katika ofisi za Huduma Center huku wakihudumiwa na wafanyikazi ambao wamevaa sare za Huduma Center. Kando yao kukiwa na kompyuta za matumizi.

Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wanatoka kwenye jengo la huduma Kenya huku nje ya jengo hiyo kukiwa na afisa wa polisi. Jingo lile lina madirisha kadhaa huku nje yao kukiwa na gari.

Mashabiki kadhaa walioshikilia bendera ya Kenya wanaonekana wakishabiki na kusherehekea, nyuma yao kukiwa na bango kubwa iliyoandikwa Let's go Wolf . Wengine wao wamevalia nguo nyekundu.

Wachezaji waliovaa sare tofauti tofauti kama vile sare ya machungwa na wengine wakiwa wamevaa sare ya kijani, wanaonekana waking'ang'ania mpira. Kwa mbali tunaeza ona mashabiki wanaoshabikia mpira ule.

Wafanyikazi waliovaa sare nyeupe zinazofanana wanaonekana wakiwa katika ofisi za Huduma Kenya huku wengine wakitumia kompyuta ili kuwahudumia watu.

Mashabiki kadhaa waliovalia shati za manjano wanaonekana wakishabiki kwa kuinua mikono yao juu. Pia kuna mwingine ambaye anapuliza kipenga.

Wakenya wengi wanaweza kuonekana wamepanga mstari mrefu . Huku wanahudumiwa na watu waliokaa chini wakitumia kompyuta zao . Kwa mbali tunaweza ona kuna miti mirefu.